Ni shughuli ya kusafisha au kuandaa kiwele cha ng'ombe, kabla ya kukamwa kwa kutumia kifaa maalum. Hii ni sehemu ya teknolojia ya kisasa katika ufugaji wa kisasa wa maziwa. Inayosaidia kuhakikisha usafi wa maziwa au kuzuia maambukizi. Inasisitiza umuhimu wa usafi na mbinu bora za ulishaji wa maziwa.

Ni mwanaume akiwa amevaa shati jeupe na buti yeupe za shamba . Amesimama karibu na ngombe wa rangi nyeusi na nyeupe. Mwanaume anatabasamu anaonekana mwenye furaha.

Ni mfanyakazi wa mifugo ambaye ananyunyuzia ng`ombe dawa ya wadudu au kuwatibu wagonjwa pengine ya ngozi. Yuko ndani ya zizi la fungo na ana kifaa cha kunyunyuzia dawa. Ambacho kimefungwa mgongoni.

Ni rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Zikiwa zimefungwa vizuri kwenye paa la gari. Ndizi hizo zinaonekana zikiwa zimebebwa kwa ajili ya usafirishaji labda kutoka shambani kuelekea sokoni.

Ni mahindi mengi yaliyo kauka yakiwa yamewekwa kwenye kamba na kuwekwa ukutani, mahindi hayo yamepangwa kwa safu ndefu, chini ya mahindi hayo kwenye rafu ya mbao kuna chupa ya plastiki ya manjano yenye mpini.

Ni kundi la watu, wanaume, wanawake, wakishiriki katika shuguli ya kuvuna, au, kuchakata mazao ya kilimo, ambayo yanaonekana kama karanga, wamezunguka rundu kubwa la mazao haya.

Ni shamba kubwa lililolimwa vizuri na yenye mimea madogo na migomba iliyopandwa kwa safu nadhifu. Majani ya migomba ni mabichi na yenye afya na ardhi inaonekana kuwa na unyevu.

Ni rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zinaonekana zikiwa zimesanywa kwenye soko au eneo la kuhifadhia. Nyuma ya rundo hiyo kuna lori linalobeba ndizi zaidi.

Ni soko la wazi au eneo la biashara, ambapo ndizi nyingi sisizo komaa zimewekwa chini. Kuna watu kadhaa wamekusanyika karibu na ndizi hizo, baadhi yao wakiwa wameketi labda wauzaji au wanunuzi.

Ni mkulima wa maziwa, akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa hadi kwenye chombo cha kusanyika. Huku akitabasamu kwa furaha. Mandhari inaonyesha eneo la vijijini, lenye vifaa vya kuhifadhi maziwa. Hii inaashiria shughuli ya uzalishaji wa maziwa na umuhimu wa kilimo wa mifugo katika kukuza kipato, na lishe bora.

Ndani ya zizi kubwa la kisasa, ambapo ng'ombe wengi wamefungwa na wanakula chakula. Ng'ombe hao, ambao wanaonekana kuwa ni wa maziwa, wamepangwa kwa mistari kwenye sehemu maalum ya kuwalisha. Kuna watu wawili, labda wafanyikazi au wageni, wakitembea kwenye njia iliyoko katikati ya ng'ombe hao.

Mwanamke amesimama katika bustani au shamba la migomba anaonekana akiangalia mimea au ardhi ambayo ina mitaro yakumwagilia au kuandaa udongo ammetabasamu na anaonekana kuwa na furaha.

Ni mwanaume ambaye amevaa kofia ya bluu na nyeupe na shati la rangi ya pinki akikamua ngombe. Ngombe huyo amefungwa kwa minyororo na anaonekana kuwa katika zizi la kisasa la kukamua maziwa. Mwanaume huyu amekaa na anatumia mikono yake kukamua maziwa.

Ni mkono wa mtu ukishika ndizi mbichi ambayo tayari imechanwa au kumenywa nusu , ngozi yake ina rangi ya kijani na ndani kuna rangi ya njano isiyokolea ikionyesha kuwa ndizi hizo hazijaiva kikamilifu.

Ni bakuli la kioo, lililojaa maziwa mabichi, yalioganda, yametoa anyika katika sehemu, ganda ni mara, na kioevu, ikiwa mchakato wa kuchaka au kuganda wa maziwa.

Ni shamba la mahindi machanga. Mahindi hayo yamepandwa kwenye ardhi yenye mchanganyiko wa udongo na mimea mengine madogo. Yanaonekana katika hatua ya mwanzo wa ukuaji, na majani yake yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani.

Ng'ombe wawili, wakiwa katika zizi au banda na mmoja wao ambaye ana rangi nyeusi na nyeupe, amefungwa na mashine ya kukamulia maziwa. Mashine hiyo, imeunganishwa kwenye chukuu za ng'ombe. Kuna pia mabomba yanayoonekana kuunganishwa na mashine hiyo.

Ni shamba la mahindi ambalo limekauka. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa yamekauka, ikionyesha kuwa mazao yameathirika kutokana na ukame au ukosefu wa maji. Hali hii inaweza kusababisha hasara kubwa sana kwa wakulima.

Mwanaume mmoja aliye anaonekana kuwa karibu na ng'ombe anafanya shughuli ya kumwagia dawa amebeba kibuyu nyuma yake ulio na rangi ya manjano.

Ni mtaalam wa maabala au mwanasayansi akifanya kazi katika maabala. Mtaalam huyu ambaye ni mwanamke amevaa koti jeupe la maabala, kofia ya buluu, barakoa na glovu akizingatia litifaki za usalama.

Ni kundi la ng'ombe wakiwa ndani ya zizi au banda kubwa. Ng`ombe wengi wamelala chini kwenye matandiko ya nyasi kavu au majani. Huku wengine wakiwa wamesimama nyuma. Kuna sehemu za kuzalisha zenye nyasi kijini kibichi.

Ng'ombe kadhaa ambao wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakila malisho ndani ya zizi au banda la kufugia. Ng'ombe hao wamefungwa kwenye sehemu zao maalum za kutulia. Mbele ya ng'ombe hao, chini ardhini kuna magunia mawili meupe yaliyoandikwa bonte.

Ni mkono wa mtu ukiwa umeshika ndizi mbichi kadhaa zilizomenywa tayari kwa matumizi ya kupikwa. Nyuma ya mkono huo kuna rundo la ndizi mbichi ambazo bado hazijamenywa zikiwa na maganda ya kijani kibichi.

Ni shamba la ndizi. Kila mti wa ndizi umebeba mikungu ya ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Mtu mmoja aliyevaa kofia nyekundu na fulana nyekundu yuko katikati ya miti akitazama mazao hayo.

Ni mchungaji aliyevaa suti ya kinga ya njano na kofia na barakoa pia akimnyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Mfugaji huyo anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa kinachofunga mgongoni chenye lebo felmet.

Ni watu wawili wakikoroga mchanganyiko fulani ndani ya bakuli kubwa la chuma. Wanatumia vijiko vikubwa vya mbao au vya maboga yaliyotengenezwa maalumu. Mchanganyiko huo unaonekana kuwa nzito na unaweza kuwa unatokana na unga.

Ni mwanamke ameketi chini shambani akifanya kazi na migomba ya ndizi, anaonekana akichambua au kuandaa ndizi ambazo zimekusanywa kwenye chombo kinachofanana na kikapu.

Ni rundo kubwa la migomba ya ndizi mbichi, zote zikiwa bado na rangi ya kijani. Migomba hiyo inaonekana imewekwa pamoja labda baada ya kuvunwa, na inaonyesha mavuno mengi ya ndizi. Hali ya picha inaashiria biashara au uzalishaji mkubwa wa ndizi.

Ni mkutano au maonyesho ambapo mtaalamu au mfanyikazi wa maziwa anatoa maelezo kwa wateja au wageni. Mtaalamu huyo amevalia koti jeupe na anatoa maelezo ya kina kwa wageni watatu waliopo mbele yake.

Ni shamba la mahindi machanga. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa na matangazo meupe au manjano na mashimo yakiashiria kuwa mimea imehadhirika na ugonjwa au wadudu na pengine ukosefu wa virutubisho.

Ni kishada kikubwa cha ndizi zisizokomaa bado zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Zimeungana pamoja na zinaning'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi.

Ni ngombe wawili wanaonekana kuwa wa rangi ya kahawia na wamesimama ndani au karibu na kitu kinachoonekana kuwa trela au lori ya kubebea wanyama , ngombe mmoja yuko mbele zaidi anaonekana wazi huku mwingine anaonekana nyuma yake.

Ni mwanamke ambaye amevaa koti jeupe la maabara na kofia ya nywele kwa ajili ya usafi akimwaga kumiminika jeupe kutoka kwenye chombo kimoja cha nyuma kwenda kwingine. Kimiminika hicho kinaonekana kama maziwa au bidhaa nyingine ya maziwa.

Ni ndizi zinazoonekana kuwa bado ni mbichi. Zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri, pengine juu ya tarubai au sakafu ya bana. Mazao haya yanaweza kuwa, sehemu ya biashara ya ndizi au maandalizi.

Ni tawi au mzigo wa ndizi amazo zimeiva na kuwa na rangi ya njano, ndizi hizo zimepangwa kwa wingi katika tawi moja na zinaonekana kuwa tayari kwa kuvunwa au kuliwa ndizi hizo zinaweza kuwa aina fulani ya ndizi zinazojulikana kama ndizi mbichi au ndizi za nzuzu.

Ni mwanamke mmoja akisimama katikati ya shamba ya ndizi anaonekana mwenye furaha na kuridhika akiwa karibu na migomba miwili iliyojaa ndizi mbichi. Baaadhi ya ndizi hizo zimevunwa na kupangwa tayari kwa kuwekwa kwenye misanduku .

Ni mkono wa mtu ukishika majani ya mmea wa mahindi. Majani hayo yanaonekana yameharibika yakiwa na matundu na kukatika. Jambo ambalo linaweza kusababishwa na wadudu au magonjwa.

Ni watu wawili ikiwemo mwanamume na mwanmke wakiwa wamesimama karibu na ng'ombe wawili weusi ndani ya banda la kufugua. Wanaonekana wakiwatunza ng'ombe hao. Banda hilo lina paa lililotengenezwa na mabati na kwota za mbao.

Ni migomba mitatu mikubwa ya ndizi mbichi zikiwa bado hazijafunwa, ndizi hizo zimetandikwa juu ya mti na migomba hio imejaa ndizi mingi, migomba miwili kati ya migomba mitatu imekomaa kabisa.

Ndizi nyingi, baadhi zimeiva na kuwa njano na zingine zikiwa bado mbichi. Ndizi hizo zimerundikana kwenye sakafu ya zege na baadhi zimewekwa ndani ya sanduku ya plastiki.

Ni mwanaume aliye vaa kofia nyeupa na shati ya bluu. Akichunguza au kuhudumia mti wa ndizi. Anaonekana kuwa katikati ya mazingira ya shamba au bustani. Akishika baadhi ya majani au sehemu ya mti huo.

Kikundi cha watu ambao wengi wao ni wanaume. Wamekusanya karibu na kifaa kukubwa cha kiwandani labda katika kiwanda au sehemu za usindikizaji. Mwanamke amevalia shati la pinki na kofia nyeupe yuko mbele.

Ni wali ndani ya chombo labda ukiwa tayari kwa kuliwa au kumeandaliwa kwa ajili ya somo ama ulezi ya kiladharia. Rangi tofauti juu ya wali, inaweza kuwa mchuzi, mafuta ya kupika au viungo mbalimbali.

Ni mtaalamu au mwakilishi wa kampuni akieleza kuhusu bidhaa au huduma zao katika banda la maonyesho, amevalia koti jeupe anaeleza jambo kwa wageni watatu waliopo mbele yake.

Ni mwanamke akiwa anakamua ngombe, mwanamke huyo amevaa shati la bluu na skafu yenye mramba ya bluu, ameketi chini na anatabasamu huku akikamua kiini cha ngombe ndani ya chombo kinachofanana na mtungi.

Eneo la kununulia au kuuza maziwa ,mbele kuna mitungi mingi mikubwa ya chuma . Nyuma kuna watu wawili ,mmoja labda mnunuzi anashika kitabu , anaonekana akiangalia kitu ndani ya duka .

Ni shamba la migomba lenye picha ya ndizi iliyokomaa vizuri. Ndizi nyingi zinaanzikana zikiwa bado mbichi. Na shamba limepangwa kwa njia ya ustadi, kwa njia ya mistari, likiwa safi na lenye mwanga wa kutosha.

Ni migomba kadhaa iliyokomaa ikiwa na majani marefu na mapana yenye rangi ya kijani kibichi baadhi ya shina za migomba zinaonekana kuwa na mabaki ya majani yaliyokauka na yaliyodondoka.

Ni maziwa ya kikamuliwa kutoka kwa ng'ombe, kwa kutumia mashine ya kisasa, ya kukamua maziwa. Sehemu za chini za ng'ombe ,zinaonekana vizuri na vifaa vya kukamulia ,zimeunganishwa kwenye chuchu zake.

Ni mtu ambaye anaonekana kubwa mwanaume. Akiwa amevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi. Akikamua ng'ombe. Ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia. Na anaonekana amefungwa kwenye fremu ya mbao.

Ni wanaume wawili wakiwa karibu na pikipiki iliyopakiwa mitungi mikubwa ya chuma, inayotumika kubeba maziwa. Mahali hapo panaonekana kuwa ni kijijini, kwenye njia na mtaa ya vumbi ni mazingira ya kijani.

Ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi. Zilizowekwa chini kwenye udongo mkubwa. Watu hawo wanaonekana wakishughulika ndizi hizo. Pengine wakipanga kuziuza au kuzipanga.

Ni rundo kubwa la nyasi au majani yaliyokusanyika labda kwa ajili ya malisho ya mifugo au mbolea. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na rundo hilo na mmoja wao anaonekana akifanya kazi chini ya rundo hilo kwa kutumia chombo kama sepeti.

Ng'ombe nyeupe akiwa amefungwa ndani ya zizi ndogo la bao na umefunikwa mabati. Ng'ombe huyo anakula kuruka kwenye kisima ya saruji kilicho jengwa. Karibu na zizi Kuna vifaa kama vile, na sepeti na jerikani mbili za njano.

Ni shamba la ndizi ambalo liko katika ndani ya chafu au chini ya muundo wa paa. Mimea ndizi ina majani mapana yamekuwa vizuri. Muundo wa paa unaonekana kama wavu ama mfumo wa chuma unaofunika mimea.

Ni mgomba wa ndizi uliojaa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi . Ndizi hizo zimetoka kwenye shina la mgomba na zimepangwa kwa namna ya kuvutia . Nyuma kuna migomba mingine na majani mengi.

Ni kishada cha ndizi mbichi, kinachofunikwa kwa mfuko wa plastiki wa buluu. Ndizi hizo, zimekomaa lakini bado haijaiva na zimefunikwa ili kuzilinda kutokana na wadudu au hali ya hewa.